Uwanja wa michezo wa watoto, una mteremko wa rangi angavu, vipande na vifaa vingine vya kucheza . Uwanja ni safi na umetulia ukiwa tayari kwa michezo na kelele za furaha za watoto.

Darasa liko tupu na viti na makabati hazijapangwa vizuri. Baadhi ya viti na makabati yamesongezwa bila mpangilio. Sakafu ni safi na mazingira yanaashiria kutokuwepo na utaratibu au maandalizi ya masomo.

Mwanamke anayeketi kwenye kiti mwendo, anashiriki mashindano ya paraolimpiki. Amevalia jezi la Kenya yenye rangi za bendera. Ni jasiri na mwenye bidii akishindana kwa uhodari.

Ndani ya darasa ambalo lina ubao mweupe na sakafu safi. Pembeni mwa ubaoni pana kifutio na rula ndefu ya mbao. Vitu hivi hutumika na mwalimu kufundisha na kuelezea masomo kwa wanafunzi.

Wanaume wakiwa katika uwanja, kila mmoja akiwa na mguu mmoja. Wanacheza kandanda kwa bidii. Ni wenye ujasiri mkubwa, wakipigana vikali kudhibiti mpira. Ingawa wana ulemavu, wanacheza kwa ari wakiburudisha watazamaji.

Viti vya mikono vikiwa darasani, vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Viti vyote ni tupu na darasa ni safi na tulivu likisubiri wanafunzi.

Madarasa ya shule yamepambwa kwa michoro ya wanyama wa porini kwenye kuta za nje. Kuna picha za twiga, tembo, nyani zilizochorwa kwa rangi angavu. Mandhari ni ya kuvutia na ya kielimu kwa watoto.

Wanaume wakiwa katika uwanja kila mmoja akiwa na mguu mmoja wanacheza kandanda kwa bidii. Ni wenye ujasiri mkubwa, wakipigana vikali kudhibiti mpira. Ingawa wana ulemavu, wanacheza kwa ari wakiburudisha watazamaji.

Daftari la kazi ya mwanafunzi limeandika na kukaguliwa na mwalimu. Kuna alama nyekundu za ukaguzi. Baadhi ya majibu yamepewa alama. Daftari linaashiria juhudi za mwanafunzi darasani.

Uwanja wa mchezo wa watoto una mteremko wa rangi angavu ,vipando na vifaa vingine vya kuchezea. Uwanja ni safi na umetulia ukiwa tayari kwa michezo na kelele za furaha za watoto.

Vitabu vya masomo ya sayansi ya kompyuta vimewekwa juu ya meza. Baadhi vina jalada la rangi tofauti kama buluu. Vimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Waendesha baiskeli wawili wako juu ya baiskeli ya watu wawili, wakishiriki mashindano ya mbio. Wamevaa kofia za usalama na mavazi ya michezo. Wanasukuma kwa kasi.

Wanaume wawili kila mmoja akiwa na mguu mmoja. Wanacheza kandanda kwa bidii. Ni wenye ujasiri mkubwa wakipigana vikali kudhibiti mpira. Ingawa wana ulemavu wanacheza kwa ari.

Mlango wa darasa umeandikwa kidato cha kwanza R kwa herufi kubwa. Umefunguliwa kidogo na maandishi yakielekezwa juu. Mazingira ni ya shule ya sekondari.

Ubao ni wa rangi nyeupe wenye maandishi ya yangi ya bluu kutoka kwa kalamu. Maandishi hayo ni wazi, na mazingira ni safi. Chini ya ubao kuna kivutio na rula.

Kompyuta iko juu ya meza, ikiwa tayari kwa matumizi. Meza ni safi na imepangwa vizuri na karibu na kompyuta kuna kipanya na kiibodi. Mazingira ni ya ofisi au sehemu ya kusomea.

Wanaume wakiwa katika uwanja, kila mmoja akiwa na mguu mmoja. Wanacheza kandanda kwa bidii. Ni wenye ujasiri mkubwa, wakipigana vikali kudhibiti mpira. Ingawa wana ulemavu, wanacheza kwa ari wakiburudisha watazamaji.

Watu wenye ulemavu wamekaa kwenye viti vya magurudumu kwa mpangilio wa duara. Wameshikana mikono kwa mshikamano, wakitabasamu na kuashiria umoja. Wamevaa mavazi mepesi yenye mikono mifupi ya rangi ya nyekundu zilizoandikwa kenya.

Kompyuta kadhaa zimepangwa kwenye meza ndani ya chumba na printa upande mmoja. Chumba hicho ni safi na kimetayarishwa vizuri kwa kazi. Viti vimewekwa kwa ajili ya watumiaji wa kompyuta.

Daftari la kazi za nyumbani ya hesabu limekamilishwa na kuangaliwa. Kila kurasa zina alama nyekundu kuashiria limesahihishwa na mwalimu. Daftari ni la mwanafunzi wa shule ya msingi.

Kompyuta ya rangi nyeusi imewekwa mezani pekee. Iko katika hali nzuri na skrini halijawashwa. Imetengenezwa kwa rangi nyeusi. Ipo tayari kuwashwa.

Mwanariadha mwenye ulemavu wa mkono wa kushoto, anashiriki mashindano ya kuruka mbali, amevaa sare ya michezo akiashiria ari na ujasiri mkubwa, anashindana licha ya changamoto, anawakilisha uwezo wa watu wenye ulemavu.

Chumba kimejaa computer zilizopangwa kwenye meza, kwa mpangilio: kuna viti vya kukalia, taa za kutosha, na nyaya zimeunganishwa vizuri. Eneo hili linaashiria kuwa la mafunzo au kazi, na mazingira ni safi na tulivu.

Darasa tupu, lenye viti vya mikono, vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika safu za mistari. Viti vyote vimeelekezwa mbele ya darasa. Mazingira ni safi, tulivu na tayari kwa wanafunzi kuingia.

Mtu anayekaa kwenye kiti cha magurudumu, anabeba vitabu kwenye mapaja yake. Ni mwenye utulivu na makini, akiwa njiani kuelekea mahali fulani. Vitabu hivyo vimepangwa vizuri.